Wanafunzi mbalimbali wanawake kwa wanaume katika darasa, wakisoma na kujifunza huku mwalimu wao aliyevaa koti jeupe akiwapitia, elimu hii ya watu wazima imeweza kusaidia sana kwani imetoa nafasi kubwa kwa watu wengi ambao hawakubahatika hapo awali kwenda shule kupata elimu tena.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa katika maonyesho, ya kielimu, wakiwaonyesha wananchi, namna ambavyo wameweza kutengeneza taa za umeme, zinazoweza kutumika maeneo mbalimbali.

Chumba cha darasa ndani ya shule ya sekondari kikiwa na wanafunzi waliovalia shati nyeupe na suruali za bluu, waliokaa kwenye viti na meza wakionekana wakifanya mtihani, huku pembeni kukiwa na wasimamizi mbalimbali wakike na wakiume, mbele kabisa kukiwa na meza yenye mitihani pamoja na vijitabu vya kujibia.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wakike kwa wakiume, wakiwa katika sherehe, ya kuhitimu masomo yao, wakiwa wanarusha kofia zao juu, ishara ya hitimisho la masomo yao.

Chumba cha darasa la kompyuta katika chuo kikiwa na mwalimu wa kike aliyevalia gauni la hudhurungi, koti la maua na viatu vyeusi akifundisha wanafunzi waliokaa kwenye viti na meza nyeupe wakimsikiliza pembeni kukiwa na kompyuta chupa ya chai na ndoo mbele kwenye ukuta kukiwa na ubao pamoja na runinga mbili.

Wanafunzi wa kike na wa kiume katika chuo, waliovalia ovaroli za bluu wakiwa ndani ya chumba cha maabara ya umeme, wakitengeneza na kupima vitu mbalimbali upande wa kulia mbele kwenye meza kukiwa na stebolaiza mbili, huku katikati kukiwa na mwanaume aliyekaa kwenye kiti na meza akionekana ni mwalimu wao. Nje kukiwa na majengo mengine.